Afisa mmoja wa serikali anapokea cheti cha heshima kutoka kwa kwa kiongozi mwingine katika hafla rasmi Ikionyesha utambuzi wa kazi nzuri na ushawishi katika sekta ya uma nchini Kenya.

Afisa wa serikali anasaidia wananchi katika usaji wa stakabathi rasmi ,wananchi wanajaza fomu huku wakipewa mwongozo. Hii ni huduma ya serikali ya kuimarisha utawala bora, uwazi na upatikanaji wa huduma muhimu kwa raia wote kwa usawa.

Maafisa wa serikali wanahudumia wananchi katika banda la huduma kwa wote. Meza zimepangwa na kuna mabango ya NTSA na huduma zingine rasmi. Zoezi hili la utawala linaonyesha juhudi za serikali kupeleka huduma karibu na wananchi mashinani.

Mahakama kuu ya Kenya imedhibitisha haki ya jamii ya LGBTQ kuanzisha na kujiunga na vikundi vya kijamii. Huu ni ushahidi wa serikali kuheshimu uhuru wa kujumuika na haki za binadamu. Hatua hii inaonyesha uwazi na usawa katika sheria. Kihakikisho jamii zote zinapewa fursa sawa. Serikali inahakikisha haki hizi zinatimizwa kwa uadilifu na haki. Serikali ina jukuma la kulinda uhuru wa kila mtu.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika katika uwanja wa michezo kushuhudia tukio la serikali, ikionyesha mshikamano na ushirikiano wa wananchi katika shughuli za umma na maendeleo ya taifa.

Huduma za serikali hutoa msaada kwa wananchi kupitia vituo vya maelezo, ambapo watu wanapata taarifa muhimu kwa urahisi, huduma hizi zinaongeza ufanisi na kurahisisha mahusiano katika serikali ya wananchi kwa kuondoa vizingiti vya kupata huduma.

Wachezaji wa timu ya soka wakiungana na kusherehekea ushindi. Ikionyesha msaada wa serikali katika mchezo. Serikali huchangia maendeleo ya michezo kwa kuwapa rasilmali na nafasi vijana kukuza vipaji na kuimarisha umoja wa kitaifa.

Serikali inahakikisha huduma bora kwa wananchi kupitia tasisi mbali mbali. Wafanyakazi wa uma wanashirikiana kutoa msaada wa huduma za jamii, afya na elimu. Huduma hizi inasadia maendeleo ya nchi na ustawi wa watu. Serikali pia inachangia kusimamia utawala na uhajibikaji wa nchi.

Watu wanne wanashiriki katika hafla ya serikali ya kusaini makubaliano, wanawake na wanaume wawili wamekaa mezani wakisaini haraka huku wengine wawili wakisaidia, hafla hii inaonyesha ushirikiano ya serikali katika kukuza maendeleoa na kuimarisha huduma kwa wananchi kushirikiana na taasisi mbali mbali.

Serikali inajitahidi kutoa huduma bora kwa wananchi kupitia usimamizi wa usafiri na miondo mbinu. Serikali inahakikisha magari yanapatikana kwa urahisi ili kusaidia maendeleo na ustawi wa jamii. Hii inaongeza ushawishi wa serikali katika kukuza uchumi wa nchi.

Sehemu ya huduma za serikali ya huduma Kenya, ikitoa vyeti vya usafi vya polisi kwa wananchi, ikionyesha juhudi za serikali katika kutoa huduma kwa urahisi, haraka na ufanisi kwa wananchi wote.

Huduma za serikali zinahakikisha urahisi wa kupata huduma kwa wananchi. Afisa anatoa msaada kwa mteja kwa weledi mkubwa. Teknolojia inasaidia kufanikisha kazi kwa haraka na ufanisi. Huduma bora huongeza imani na ushirikiano baina ya serikali na raia. Serikali inapaswa kuiendelea kuboresha huduma hizi kwa maendeleo.

Maafisa wa serikali wanaandikisha wananchi katika meza ya huduma za kijamii. Fomu na kitambulisho inatumiwa kudhibitisha maarifa, hii ni juhudi ya serikali kufika wananchi mashinani.

Huduma za serikali kama huduma za posta na malipo ya kielektroniki zinaongeza urahisi kwa wananchi. Hii huleta uwazi, kuokoa muda na kupunguza usumbufu katika amana ya kila siku ikichangia maendeleo na ufanisi wa huduma za umma.

Watu watatu wakiwa wameketi jukwaani wakati wa uzinduzi rasmi wa mahakama mpya, ukionyesha umuhimu wa serikali katika kuimarisha mfumo wa haki na maendeleo ya taifa kwa kuwahudumia wananchi kwa ufanisi na uwazi.

Wachezaji wa mpira wa wavu wakiwa kwenye mashindano ndani ya uwanja mkubwa wa serikali. Mashabiki wameketi kwenye viti wakifuatilia mechi. Michezo huendelezwa na serikali.

Viongozi wa serikali wakifurahiya tukio la kijamii wakiwa wamevaa mavasi yasiyo rasmi, tabasamu lao linaonyesha mshikamano na uhusiano wakaribu na wananchi serikali uhitaji viongozi wa karibu wanaojali mahitaji ya watu wote.

Mwanamke anapewa wadhifa rasmi mbele ya viongozi wa serikali , tukio hili linaashiria mabadiiko ya uongozi na umuhimu wa uwajibikaji katika kutekeleza sera ya serikali kwa masilahi ya mwananchi.

Huduma za serekali kwa umma zinaongeza ufanisi na uwazi kwa kutoa msaada kupitia ofisi mbali mbali. Wafanyakazi wanafuatilia na kusaidia wananchi, kutumia teknolojia ili kuboresha huduma za kila siku na kuhakikisha maendeleo endelevu nchini.

Serikali inahakikisha haki, amani na maendeleo kwa wananchi. Inasimamia sheria na kutoa huduma muhimu kwa jamii. Serikali inawajibika kwa usalama, elimu, afya na ustawi wa raia wote. Kushirikiana na wananchi ni muhimu kwa maendeleo endelevu na maendeleo ya nchi.

Wananchi wanamuombea serikali iweke juhudi za kukuza maendeleo umuhimu wa huduma bora unahitajika kwa kila mtu. Serikali inapaswa kusikiliza sauti ya watu na kuleta mabadiliko chanya, ushirikiano kati ya serikali na wananchi huleta mafanikio wananchi wanataka uwazi na haki katika uongozi wa taifa letu.

Wajumbe wa mahakama wakitawala kesi katika chumba cha mahakama chenye bendera za kitaifa wakionyesha ushawishi wa serekali katika utawala wa sheria na haki kwa wananchi.

serekali inahakikisho utekelezaji wa sheria na usalama wa rahia kupitia tahasisi za serikali, inasaidia kuendeleza huduma za jamii kama afya, elimu na miundo mbinu kwa ustawi wa taifa.

Serikali inahakikisha huduma bora kwa wananchi kupitia usajili wa taarifa muhimu katika mazingira rasmi. Hii inasaidia kurahisisha utoaji wa huduma za jamii kwa kuboresha usimamizi wa rasilimali na kuimarisha uhusiano kati ya serikali na wananchi kwa kuleta uwazi na ufanisi katika huduma.

Kiongozi wa taifa anakamilisha mchakato wa kisheria mbele ya maafisa wa askari na umma wakati wa hafla rasmi ya kuapishwa, serikali inahakikisha utawala wa sheria na mabadilisho ya kidemokrasia kuzingatia taratibu za katiba hii ni sehemu muhimu ya kudumisha amani na maendeleo ya taifa.

Wakili watatu wamevaa mavazi rasmi ya mahakama wakiwa wamesimama mbele ya jengo la mahakama wakionyesha furaha, huduma zao ni muhimu katika kusimamia haki na sheria katika serikali. Wanajitahidi kulinda demokrasia na haki za wananchi, serikali inategemea wataalamu hawa.

Afisa wa serekali anahudumu kwa umma katika ukumbi wa ndani akimsaidia kijana kujaza fomu. Meza ina vifaa vya kazi kama kompyuta na nyaraka. Huduma hii inaonyesha uwazi, uajibikaji na ushirikiano kati ya serekali na wananchi.

Watumishi wa umma wanawahudumia wananchi chini ya hema katika mpango wa serikali wa Huduma Mashinani. Wananchi wanapata huduma mbalimbali kama usajili wa NHIF, vitambulisho na ushauri wa afya. Wafanyakazi wamevaa sare rasmi na barakoa kuonyesha nidhamu na utiifu kwa kanuni za afya.

Waziri mkuu na maafisa wakuu wa serikali wakiwa kwenye hafla rasmi ya utawala wa sheria, wanahakikisha uwazi, haki na utawala bora katika taifa letu. Serikali imejitahidi kutetea katiba na kuimarisha demokrasia nchini Kenya.

Hakimu anapewa tamu ya kuongoza mahakama nchini, serikali inahakikisha haki inatendeka kwa usawa na uwasi, hii ni muhimu kwa amani na maendeleo ya taifa letu la Kenya.

Watu wamesimama na kukaa kwenye ofisi ya huduma za serikali wakiwa wanasubiri huduma zao, afisa wa serikali anasaidia mteja kwa ufanisi. Serikali inahakikisha huduma bora kwa wananchi wote.

Serikali inahimiza ushirikiano wa wananchi, katika shughuli za maendeleo ikihamasisha mshikamano na usawa ili kuleta mabadiliko chanya na kuimarisha huduma za kijamii kwa wote.

watu wengi wakiwa na mavazi rasmi wanashugulika na uduma za serekali chini ya kibanda, serekali inahakikisho utowaji wa uduma bora kwa wananchi kutumia teknologia na maafisa waliopo kazini, mfumo huu ungefanikisha usajili na utowaji wa uduma kwa ufanisi zaidi.

Watu wanapokea huduma katika ofisi ya serikali kwa subira na utaratibu. Huduma hii inaongeza ufanisi na kusaidia wananchi kupata huduma za muhimu. Serikali imewaekeza kwa mazingira mzuri ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa uma. Huduma za serikali zinafanyika kwa usawa na wazi mkubwa kwa wote.

Serikali inajumuisha watumishi walioko katika ofisi za huduma za umma wakifanya kazi kwa ushirikiano kuhakikisha utoaji poa wa huduma kwa wananchi. Uongozi mzuri unahakikisha usimamizi wazi na maendeleo vya jamii.

Watu wamesimama kwenye jukwa wakishikilia vitabu vilivyochapishwa. Serekali inahamasisha elimu na usomaji kwa kushiriki katika hafla za uzinduzi wa vitabu ili kuendeleza maendeleo ya kitaaluma. Hii ni juhudi za serekali kuboresha ufahamu wa jamii, kukuza maarifa na kuimarisha sekta ya elimu kwa msaada wa rasili mali mbalimbali.

Mwanariadha ameruka katika mashindano ya rasmi akivalia jezi yenye number . Serikali hundaa michezo kama hii kuondeleza vipaji, kuimarisha afya na kuhimiza uzalendo. Maafisa waserikali pia na wamuuzi wameketi wakifuatilia kwa makini utendaji wa wanamchezo.

Watu watatu wanafanya kazi ofisini , mmoja akitumia kompyuta na mwingine akisaidia. Wana jailing mambo muhimu wa serikali ikihusisha teknolojia na utendaji kazi mzuri ili kutoa huduma bora kwa wananchi, ushirikiano ni muhimu sana.

Kikapu hiki cha plastiki kinatumiwa kuhifadhi taka au vitu mbalimbali. Serikali inahakikisha usafi na utunzaji wa mazingira kwa kueka bidhaa vya kutupa takataka katika maeneo ya umma. Hii husaidia kupunguza uchafu na kuimariaha afya ya jamii.

Viongozi wa serikali wanatembea kwenye zulia jekundu wakiwa hafla kwenye hafla harasmi. Wanajeshi na maafisa wengine wapo nyuma yao. Tukio linaonyesha uongozi, heshima na uwakilishi wa kitaifa.

Serikali inahimiza ushirikiano wa wananchi katika michezo kama njia ya kuimarisha mshikamano na afya bora. Shughuli kama hizi huongeza umoja, kuleta furaha na kukuza maendeleo ya jamii. Serikali pia inatenga rasilimali kusaidia maendeleo ya michezo ili kukuza vipaji na ajira kwa vijana.

Serikali inapaswa kusimamia miradi ya maendeleo kama ujenzi wa miundo mbinu. Hii inajumuisha kueka mabonde ya maji ili kuzuia mafuriko na kuboresha usafi wa mazingira. Usimamizi mzuri unaleta mafanikio kwa jamii na taifa.

Afisa wa serikali ameketi mezani akisaidiana na mwanamke aliyevalia kofia nyekundu. Meza ina karatasi na vifaa vya kazi. Wanafanya kazi ya kutoa huduma au taarifa muhimu. Madhari inaonyesha ushirikiano kati ya wananchi na watumishi wa umma.

wanawake wamevaa zare za michezo za rangi ya blue na wanasilikiza kwa makini mwalimu au kocha wao alieko katikati wanaanda mkakati wa mchezo katika uwanja wa mchezo huku watazamaji wakiwa kwenye viti vya nyuma, hii inaonyesha juhudi za serikali kuamashisha michezo na kuunga mkono wanawake katika maendeleo ya mchezo na afya.

Jengo la posta kuu Nairobi linaonyesha huduma muhimu za serikali kwa wananchi, wafanyakazi wa posta wanafanya kazi kwa bidii kutuma na kupokea barua na vifaa furushi. Serikali inahakikisha huduma hizi zinapatikana kwa haraka na kwa ufanisi, huduma za posta zina msaada mkubwa kwa mawasiliano nchini.

Wananchi wanaposhiriki kwa nguvu katika mikutano ya serikali, huduma zinaboreshwa. Serikali inajibu mahitaji ya watu kwa ushirikiano wa karibu. Viongozi huelimisha na kuhamasisha jamii kushiriki maendeleo endelevu. Ushirikiano huu unahakikisha maendeleo bora kwa taifa letu.

Mchezaji wa mpira wa vikapu anainua mikono kujaribu kufunga pointi huku mashabiki wakifuatilia kwa makini. Serikali inaweza kuwekeza zaidi kwenye michezo kwa kujenga viwanja, kutoa ufadhili na kuendeleza vipaji kupitia shule na mashindano ya kitaifa.

Watu wakiwa ofisini kwa serikali wanatambua alama za vidole kwa kutumia vifaa vya teknolojia kuhakikisha usalama na utambulisho sahihi wa raia kwa huduma bora za umma.

Waziri mkuu pamoja na viongozi wengine wa serikali wanatembea kuekelea mkutano muhimu. Serikali inaendelea kuimarisha usalama na maendeleo ya taifa kupitia mikutano ya kitaifa . Hii ni kwa ajili ya ustawi wa wananchi wote.

Mikono miwili inayoshikana inaonyesha mshikamano, umoja, ushirikiano, nguvu, utu, ujasiri, usawa, haki, ushikamano wa kitaifa na maadili muhimu ya serikali bora.

Maafisa wa serikali wanatoa huduma kwa wananchi, chini ya hema katika eneo la wazi. Wananchi wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa, huku baadhi wakiwa wamevaa barakoa, kompyuta na vifaa vya usajili vipo mezani ikiashiria zoezi ya usajili kama huduma namba.

Wakazi wamekusanyika kwa maandamano ya amani wakiwa wameshika mabango na kuvalia mavazi ya rangi mbalimbali. Wanatoa ujumbe kuhusu eneo lao la Khwakhola. Ushirikiano huu ni njia ya raia kushiriki katika utawala wa kidemokrasia.

Afisa wa serikali anakagua vitambulisho huku wananchi wakiwa kwenye mstari wakisubiri huduma, kompyuta mpakato na vifaa vya usajili vinaonyesha matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma za umma kwa uwazi, ufanisi na usawa.

Wanariadha wanacheza mpira wa kikapu ndani ya uwanja ulionjengwa na serekali kusaidia kukuza michezo na afya kwa vijana. Serekali inajitahidi kuongeza miundo mbinu kama hii ili kukuza vipaji na kuleta maendeleo ya jamii kwa ujumla kupitia michezo.

Watu wanasherekea tukio la kisiasa kwa kuinua glasi zao na kuonyesha mshikamano ,wana mavazi ya rangi bluu yenye nembo ya chama cha PNU ,ikionyesha umoja na usaidizi wa serikali katika shughuli za uendelezi wa siasa za nchi.

Maktaba za vitabu vilivyo kusanywa zinaonesha umuhimu wa serekali kuhifadhi na kusimamia taharifa . Serekali hutoa huduma mbalimbali kwa wananchi kupitia tahasisis zake. Usimamizi mzuri unahakikisha utendaji bora , uwazi na maendeleo endelevu katika jamii.

Serekali inasimamia huduma za uamiaji kwa kutoa pasipoti kwa raiya hii ni muhimu kwa usalama wa taifa kuthibiti mipika na kurahisisha usafiri wa kimataifa kwa wananchi wote kwa usahihi na ufanisi.

Serekali ina jukumu la kuimarisha usalama afya na elimu kwa wananchi pia serekali inahakikisha maendeleo ya kiuchumi kupitia sera bora na usimamizi madhubuti. Ushirikiano na jamii unahitajika kufanikisha malengo haya.

Wanasheria wapya wakiwa tayari kuapishwa. Hatua hii ni muhimu katika serikali ili kuhakikisha utawala wa sheria unatekelezwa. Serikali hutoka mafunzo na ruhusa kwa wanasheria hawa kufanya kazi rasmi katika mfumo wa sheria na haki. Hii inalinda haki za wananchi na kuimarisha usalama wa kisheria.

Watu wengi wameshiriki sherehe ya serikali wakibeba maua na bendera ya Kenya, sherehe hii inaonyesha mshikamano na furaha ya wananchi kwa maendeleo ya taifa.

Serikali inahamasisha mchezo kama njia ya kuimarisha afya na kuleta umoja. Mchezo huongeza usawa na kuleta fursa kwa vijana na kukuza vipaji vya kitaifa. Serikali inasaidia maendelea ya mchezo kwa kuazisha mashindano na miundo mbi.

Watu wengi wamekusanyika kwa sherehe au tukio la kitaifa, wakiwa wamevalia rangi za bendera ya taifa hii ni ishara ya mshikamano na uzalendo inawezekana ni mpango ulioratibiwa na serikali kuhamasisha umoja ,amani na maendeleo ya taifa.

Wachezaji wa timu ya serikali wakisherehekea ushindi wa kombe la michezo. Wakionyesha umoja, mafanikiano na mshikamano wa kitaifa katika kuleta maendeleo kupitia michezo mbalimbali nchini.

Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo kushiriki katika hafla rasmi inayoratibu serikali . Serikali inahimiza ushirikiano wa kijamii ,usalama na maendeleo ya taifa kupitia mikusanyiko kama hii muhimu kwa maendeleo ya jamii.

Cheti cha kuzaliwa kinatolewa na serikali kudhibitisha kuzaliwa kwa mtoto. Serikali uhakikisha usaj8li ni sahihi kuifadhi taarifa kupata huduma muhimu za elimu, afya na haki za mtoto kwa usalama.

Kadi mingi za vitambulisho zimepangwa kwenye tray kuonyesha usajili wa wananchi serikali inahakikisha utambuzi wa raia Kwa usahihi ba usalama, vitambulisho hizi ni muhimu Kwa huduma wa serikali na usalama wataifa taratibu huu husaidia kupanga huduma za afya elimu haki na kijamii

Maelfu ya raiya wamekusanyika kwa amani huku wamevalia mavazi ya taifa tukio hiki linaweza kuwa ya kitaifa linalo andaliwa na serikalii kuhimiza umoja uzalendo na mshikamano serikalii uhakikisha usalama na uratibu shughuli kama hizo.

Kundi la watu limekusanyika nje ya jengo la serikali, baadhi Yao wakiwa Na kofia nyekundu, mmoja wao anakabidhi hati Kwa mwengine mbele ya umati, tukio hili linaonekana Kua la kisiasa au la kiserikali labda hafla ya uteuzi au kudhibitisha uongozi rasmi.

Watu wengi wamekusanyika kuwashauku kuunga mkono timu yao ya kitaifa, serikali inahimiza mshikamano na mashirikiano katika mchezo ama njia ya kuleta amani na maendeleo katika taifa letu.

Huduma za uhamiaji zinaendeshwa kwa ufanisi katika ofisi za serikali ili kurahisisha usajili na udhibithi wa watu. Wafanyikazi wanahudumia kwa uledi mkuu.

Wachezaji wanashindana kwa bidii katika mchezo wa mpira wa mikono, tukio hili linaonyesha msaada wa serikali katika kukuza michezo na afya ya jamii.

Watu wanatoka katika ofisi za huduma yenye nembo ya Huduma Kenya, ofisi hii hutoa huduma bora kwa wananchi, polisi yuko kuhakikisha usalama, serikali inahakikisha huduma za umma inapatikana kwa uraisi na usalama kwa wananchi.

Wachezaji wa kikapu wanashindana kwa bidii uwanjani wakati wa mechi. jambo hili umuhimu wa serikali kundeleza mchezo ili kukuza afya, msikamano vipaji kwa vijana katika jamii yetu.

Mtu anapokea huduma ya serikali katika ofisi ya huduma Kenya ambapo wafanya kazi wanasaidia wananchi kupata huduma mbalimbali Kwa haraka na ufanisi, serikali imehakikisha upatikanaji wa huduma bora kwa kila mtu.

Serikali inahudumia familia kwa kutoa nyaraka muhimu za mtoto huku viongozi wakihakikisha huduma ni bora kwa usaidizi na furaha kwa wananchi wote.

Rais amepewa makamu wake kumsindikiza katika siku muhimu ya kuapishwa, wabunge na maafisa wa serikali wanashuhudia tukio hili la kitaifa, hii inaonyesha ushawishi wa serikali na demokrasia nchini Kenya.

Watu wakiwa wanasubiri huduma katika ofisi ya serikali ambapo usalama umeimarishwa na askari. Huduma hii ni muhimu kwa utekelezaji wa sera na usimamizi wa shughuli za umma nchini.

Umati mkubwa wa watu wanashangilia kwa furaha kwenye tukio la serikali wanatoa sapoti kwa juhudi za maendeleo na ushawishi wa kijamii unaofanywa na viongozi.

Ofisi safi na ya kisasa ya huduma za umma inaonesha juhudi za serikali katika kuboresha utoaji wa huduma bora kwa wananchi ikihimiza uwazi, ufanisi na maendeleo ya kijamii kwa kushirikiana.

Wachezaji wa timu ya serikali wanasherehekea ushindi wa kombe kuu. Ushindi unaonyesha mafanikio na mshikamano katika mchezo ya kitaifa. Serikali inahamasisha michezo.

Wananchi wakipeperusha bendera ya Kenya kwa furaha wakiwa kwenye mkusanyiko mkubwa, Wana shangilia huku wakionyesha uzalendo na mshikamano wa kitaifa, serikalii huhakikisha usalama.